Mchoro wa kujifunza mtandaoni E-learning , kupitia kompyuta ndogo inaonekana. Watu kadhaa wakiwemo wanafunzi na walimu, wamekaa juu na kuzunguka kompyuta, wakitumia vifaa vyao. Grafu na alama nyingine za kielimu zinaonekana zikielea nyuma, zikionyesha mazingira ya masomo.

Watoto kadhaa wanaonekana wameketi kwenye meza kila mmoja akiwa na kompyuta mpakato mbele yake mtoto aliye karibu zaidi amevaa kofia ya bluu na sare ya shue yenye miraba ya manjano na bluu nyuma yake watoto wengine wanaonekana wakitumia kompyuta zao wakiwa wamevalia nguo zinazo fanana.

Mtoto mdogo mwenye nywele ndefu anaonekana ameketi kwenye kiti cha pink . Yeye yuko mbele ya kompyuta mpakato akifuatilia somo la mtandaoni. Mwalimu anaonekana kwenye skrini akifundisha kwa kutumia ubao mweupe. Meza imepangwa vizuri ikiwa na vifaa vya shule kama kalamu na madaftari.

Mtu anaonekana akifanya kazi kwenye kompyuta ndogo huku mkono wake mmoja ukiwa kwenye kipanya, mkono mwingine unashikilia kalamu na kuna daftari wazi mbele yake. Kichwa cha sauti kimeonekana kikiwa kimelala nyuma ya kompyuta ndogo. Mtu huyo anaweza kuwa akisoma mtandaoni.

Mchoro unaonyesha dhana ya kujifunza mtandaoni. Mwalimu anaonekana akitoka kwenye skrini ya kompyuta ndogo akionekana kufundisha. Mwanafunzi ameketi kwenye dawati akijifunza kutoka kwa kompyuta. Vitabu na vifaa vingine vya kujifunzia vimepangwa karibu na mwanafunzi na kompyuta.

Mwanamke anaonekana akimwelekeza au akishirikiana na mwanamme aliye karibu naye. Wote wawili wanaonekana wamejikita katika shughuli wanayoifanya, labda wakipanga programu au kufanya kazi nyingine ya teknolojia. Nyuma yao, kuna watu wengine pia wakifanya kazi kwenye kompyuta zao, kuashiria mazingira ya ofisi au kituo cha mafunzo.

Mwanamke anaonekana akifanya kazi kutoka nyumbani akiwa ameketi kwenye dawati mbele ya kompyuta ndogo. Anatumia kompyuta ndogo kwa ajili ya mkutano wa video na watu wengine wameonekana kwenye skrini. Dawati lake lina vifaa mbalimbali ikiwemo taa, vitabu na kikombe.

Mwanafunzi wa kiume akiwa ameketi kwenye meza, anatumia kompyuta ndogo, akitabasamu kwa furaha. Ana miwani na amevaa shati la jeans . Nyuma yake kuna wanafunzi wengine wa kike, naye anatumia kompyuta na anaonekana mwenye furaha. Inaonekana kama wako katika mazingira ya kujifunza au ofisi.

Taswira ya kijiditali inaonyesha mazingira ya kujifunza na kufanya kazi mtandaoni, ikiwa na vipengele mbalimbali vilivyopangwa kwa umaridadi. Kompyuta mpakato kubwa iliyowazi inaonyesha video au maudhui ya kozi ikiwa na wanafunzi wamevaa kofia ya kuhitimu wakishikilia penseli kubwa karibu nayo.

Wasichana wawili wanaonekana wakiangalia kompyuta mpakato, wakiwa wamekaa kwenye kitu kinachoonekana kama kitanda au benchi. Msichana aliye mbele anaonekana kutabasamu na kutoa tabasamu la upole, huku yule wa nyuma akionekana kuzingatia skrini.

Mtoto mdogo anaonekana akitabasamu na kuvalia vipokea sauti vyeusi kichwani akiwa ameketi mbele ya kompyuta mpakato iliyo wazi. Anaonekana akifurahi kile anachokifanya kwenye kompyuta, labda akitazama video au kusikiliza muziki.

Watu wawili wanaonekana wakiangalia kompyuta ya Apple IMAC iliyowekwa juu ya dawati la mbao. Skrini ya kompyuta inaonyesha programu au dashbodi yenye takwimu na maelezo mbali mbali. Mwanamke anaonekana akikaa upande wa kushoto akitazama skrini, huku mwanamume mwingine akikaa upande wa kulia akiwa ameshikilia kalamu na daftari.

Kompyuta mpakato inaonekana ikiwa wazi na kuonyesha kurasa mbalimbali za mtandaoni. Moja ya kurasa hizo ina video na picha ndogo ya mwanamke akitoa somo, kuashiria masomo ya mtandaoni. Madaftari yaliyowazi na kalamu vimepangwa mbele ya kompyuta, vikiashiria kujifunza.

Mkono wa mtu unaonekana ukigusa skrini pepe yenye nembo ya maandishi ya e-learning , ikionyesha mfumo wa kujifunza kwa njia ya mtandao. Kwenye skrini hio, kuna ikoni mbali mbali kama vile: kofia ya kuhitimu, kitabu kilichofunguka, balbu ya mwanga na vipokea sauti vya masikioni. Zote zikihusiana na elimu.

Mwanaume anaonekana akifundisha somo mtandaoni. Akiwa ameketi mbele ya kompyuta mpakato na simu inayorekodi. Anaonekana akielezea jambo huku akiwa ameshika kalamu na kuashiria, kwa mkono wake. Nyuma yake kuna ubao mweupe wenye milinganyo ya hisabati imeandikwa.

Mtu mmoja anaonekana akishiriki katika mkutano au somo la mtandaoni. Anaangalia skrini ya kompyuta ambapo mwalimu au mzugumzaji anaonekana Karibu naye kuna kikombe cha kahawa na labda vitabu kuashiria mazingira ya kujifunza au kufanya kazi.

Mandhari inaonyesha mkusanyiko wa vielezo vinvyohusiana na kujifunza. Katikati watu wawili wameonekana wakifanya kazi kwenye kompyuta mpakato na mtu mmoja akitumia simu. Juu ya vielezo vikuu maneno continuous learning yameandikwa kwa herufi kubwa.

Mwanafunzi anaonekana akishiriki katika somo la mtandaoni akiandika kwenye daftari. Kompyuta ndogo iko wazi mbele yake ikionyesha mwalimu akifundisha. Vitabu na vifaa vya kuandika vimepangwa karibu na kompyuta, vikionyesha mazingira ya kujifunza.

Mwanamume mmoja ameketi kwenye meza akitumia kompyuta ndogo kwa umakini mkubwa. Anaonekana amevalia fulana ya kijivu na ana vipokea sauti vya masikioni vilivyoning'inia shingoni mwake. Nyuma yake kuna ubao mweupe ulioandikwa maneno na mchoro wa mistari.

Mtoto ana tabasamu pana usoni akiwa amekaa mbele ya kompyuta mpakato na daftari. Anaonekana akijifunza au akifanya kazi za shule, huku mtu mzima akionekana nyuma yake akionyesha uuangaji mkono. Mwanga unatoka upande wa kushoto, ukiangazia uso wa mtoto na vifaa vya kujifunzia.

Ukubwa wa skrini ya kompyuta au tovuti inaonyesha mandhari ya Online learning linaonekana. Muundo wa ukurasa wa kompyuta unaonekana kuwa wa kisasa ukitumia rangi za buluu na nyeupe. Kuna michoro inayoonyesha kompyuta vitabu, globu na watu wakijifunza. Inawezekana hii ni ukurasa ya kwanza ya tovuti inayotoa huduma ya masomo mtandaoni.

Mwanamke kijana mwenye nywele za asili zenye mawimbi amesimama nje akitumia kompyuta kibao. Amevalia koti jeusi nene na miwani ya macho yenye fremu nyepesi. Anaonekana akizingatia sana anachokifanya kwenye kifaa chake. Nyuma yake kuna jengo na watu wengine ikionyesha labda yuko kituoni au eneo la umma.

Skrini nyeusi tupu inajaza kabisa eneo la picha. Hakuna maelezo yoyote ama vitu vingine vinavyoonekana. Rangi nyeusi ni dhabiti na haina tofauti yoyote ya vivuli. Hii inaweza kuwakilisha kitu kilichozimwa au nafasi tupu kabisa.

Mwanamke mmoja ameketi kwenye meza nyeupe akitumia kompyuta ndogo, akiwa na vitabu kadhaa karibu yake. Ana miwani na amevaa shati jeupe. Nyuma yake, kuna eneo la jikoni ndogo lenye maktaba, meupe na rafu zenye vitu mbali mbali.

Watu wawili wanaonekana wakiwa wamejikita katika kazi kwenye kompyuta. Mwanamke akionekana akielekeza au akieleza jambo fulani kwenye skrini ya kompyuta ndogo. Mwanaume anamskiliza kwa makini huku akiangalia skrini. Pembeni, kuna skrini kubwa ya kompyuta inayoonyesha msimbo wa programu, ikidokeza kazi inayohusiana na teknolojia ya habari.

Mwanamke anaonekana amevaa kifaa cha uhalisi pepe na anaonekana akitazama kitu fulani ndani yake. Amevaa shati la jeans na fulana yenye milia na mikono yake imepambwa kwa bangili. Nyuma yake kuna mabango mawili ya kidijitali yanaonekana kuelea, moja ikionyesha mazingira ya kidijitali yanayohusiana na metaverse na jingine likionyesha picha za kisayansi.

Mikono ya mtu inaonekana ikichapa kwenye kibodi cha kompyuta mpakato. Skrini ya kompyuta inaonyesha program ya kuhariri mandishi. Kwa nyuma, kuna skrini nyingine ya kompyuta na mazingira ya ofisi au nyumbani. Nuru hafifu inaangazia mikono na kibodi ikionyesha umakini kwenye kazi.

Mwanamme anafanya kazi kwenye kompyuta mpakato mezani akiwa amevaa vipokea sauti vyeupe maskioni anaonekana amevaa koti la rangi ya kahawia isiyo kolea na miwani akionyesha mazingira ya kitaalamu.

Darasa tupu lenye viti na meza za mbao zilizopangwa kwa safu. Kuta za darasa zimepakwa rangi ya manjano na buluu. Kuna chati na mabango mbalimbali yaliyoangikwa ukutani. Madirisha makubwa yanayoangalia nje yanaruhusu mwanga mwingi wa asili kuingia ndani ya chumba. Inaonekana kama darasa ya shule ya msingi au sekondari ikisubiri wanafunzi wake.

Kundi kubwa la wanafunzi linaonekana likiwa limekaa kwenye madawati ya mbao ndani ya chumba cha darasa au ukumbi wa mihadhara. Baadhi yao wanaonekana wakiwa makini na kuangalia mbele kana kwamba wanaskiliza somo au hotuba.

Watu wengi walioketi kwenye viti vilvyopangwa kwa safu, wote wakiangalia mbele kuelekea sehemu isiyonekana ya chumba. Inawezekana wanashiriki katika mtihani, mkutano au hafla flani kutokana na jinsi walivyoketi kwa utaratibu na umakini.

Chumba kikubwa chenye sakafu ya mbao yenye kung'aa kimepambwa kwa seti za sofa na viti vya mbao vyekundu. Kuta zimetengenezwa kwa matofali zikitoa mwonekano mzuri na madirisha makubwa yanaruhusu mwanga kuingia.

Kanisa linaonekana likiwa tupu, likiwa na safu nyingi za viti vya bluu vilivopangwa kwa utaratibu mbele ya madhabahu. Juu ya madhabahu kuna msalaba mrefu uliopachikwa ukutani na mimea ya kijani kibichi imepangwa kando yake.

Wachezaji wa mpira wa kikapu wanaonekana wakiwa uwanjani wakicheza mchezo. Mchezaji mmoja amevalia jezi ya bluu na ameshika mpira akionekana akijaribu kumkimbia mpinzani wake. Wachezaji wengine wamevalia jezi za njano na baadhi wamevalia nyekundu wakifuatilia mpira.

Darasani lenye viti na meza za mbao limepangwa kwa mistari mirefu likionyesha limeandaliwa kwa ajili ya wanafunzi. Ubao mweusi au ule wa kijani umebandikwa ukutani ukiwa na karatasi chache zilizoshikiliwa juu yake. Madirisha marefu yaliyo na matofali ya glass yanaruhusu mwanga kuingia huku kuta zikionyesha dalili za uchakavu.

Jengo refu linaonekana kuwa maktaba ya kisasa ya kuvutia, yenye ngazi ya mbao inayopanda hadi ghorofa ya juu. Wanafunzi kadhaa wamekaa chini wakisoma vitabu kwa makini, wengine wakiwa ghorofani. Kuta zimepambwa kwa mabango na mapambo yenye rangi. Yakionyesha mazingira rafiki kwa kujifunza.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa kinaonekana wazi. Vitanda hivyo vimetengenezwa kwa mbao na vina magodoro yenye rangi mbalimbali. Kuna mapazia meupe yaliyoning'inia kwenye dirisha, yakiruhusu mwanga kuingia. Inawezekana chumba hiki ni cha kulala katika hosteli, chuo kikuu au nyumba yenye nafasi ndogo.

Chumba kikubwa kinachoonekana kama ukumbi wa chakula au darasa kinaonekana. Kina meza na viti vingi vilivyopangwa kwa safu. Kuta zimepakwa rangi ya buluu na nyeupe. Kuna madirisha machache. Dari ina miundo ya mbao na taa zinazoning'inia ikionyesha ni nafasi ya ndani.

Chumba cha kulala kinaonekana chenye kitanda cha ghorofa kimoja. Kiti hicho kina magodoro meupe na fremu ya chuma, cha rangi isiokolea, kikiwa tayari kutumiwa. Kuna dirisha kubwa lililofunikwa na pazia la rangi ya kahawia isiokolea likiruhusu mwanga wa asili kuingia ndani ya chumba.

Jengo refu la kifahari lenye ghorofa nyingi na nguzo nyeupe linaonekana likizungukwa na bustani iliyotunzwa vizuri. Lango refu la rangi ya kijani na kichaka kilichokatwa vizuri, vinaonekana kwenye upande wa kulia wa jengo.

Kundi la watu wamekusanyika ndani ya chumba kinachoonekana kama maktaba au chombo cha kusoma. Upande wa kushoto kuna rafu zilizojaa vitabu, zikionyesha mkusanyiko mkubwa wa machapisho. Katikati ya chumba baadhi ya watu wamekaa kuzunguka meza wakionekana wakifanya kazi au kujadiliana.

Maabara ya kompyuta yenye safu ndefu za kompyuta za mezani, inaonyeshwa. Kila kompyuta ina skrini iliyowashwa na kibodi na kipanya chake, zikiwa tayari kutumika. Kwenye ukuta wa mbele kuna ubao mweupe au skrini kubwa ya projekta, ikionyesha mazingira ya kujifunzia au kufanyia kazi.

Maktaba yenye shughuli nyingi inaonekana ikiwa na wanafunzi na watu wazima wengi wakisoma au wakifanya kazi. Rafu nyingi zilizojaa vitabu zimepangwa kwa utaratibu, zikionyesha mkusanyiko mkubwa wa raslimali za kujifunza. Watu wamekaa kwenye meza ndefu na baadhi wakiwa na kompyuta za mkononi, huku wengine wakiwa wameshikilia vitabu.

Chumba cha kulala kinaonekana kikiwa na kitanda kikubwa chenye shuka yenye ruaza nyeusi na nyeupe. Kichwa cha kitanda kina muundo wa kipekee wa chuma unaofanana na jua. Ukiipa chumba mwonekano wa kuvutia.

Jumba la mkataba linaonekana kuwa na nafasi kubwa iliyojaa vitabu. Raki za vitabu za mbao zimejaa vitabu mbalimbali vikionyesha utajiri wa maarifa. Meza na viti vimepangwa kwa ajili ya kusoma na kujifunza.

Darasa la zamani lina madawati mengi ya mbao yaliyopangwa kwa safu. Ubao mweusi unaonekana ukining'inia ukutani na ramani ya dunia imebandikwa kando yake. Viti vya mbao vimepangwa karibu na madawati, vikionyesha kuwa darasa liko tayari kwa mwanafunzi.

Jengo la kisasa lenye ghorofa mbili linaonekana likisimama katikati ya mandhari ya kijani kibichi. Miti mikubwa na vichaka vimezunguka jengo hilo vikiongeza uzuri wa asili. Muundo wa jengo unaonekana kufaa kwa mazingira ya shule au taasisi ya elimu.

Rafu ya vitabu inaonekana ikiwa na vitabu vingi vikiwemo Children's Atlas of The World na Encyclopedia. Vitabu vimepangwa vizuri kwenye rafu na kuna hata ramani ya dunia inayoning'inia ukutani. Kichwa cha kitabu, Children Atlas of The World kinaonyesha mada kuhusu jiografia.

Wachezaji watatu wa soka wanaonekana kuwa wanawake au wasichana. Wanachuana vikali uwanjani. Mmoja wao aliyevaa jezi ya manjano anapiga mpira kwa mguu uku wachezaji wengine wawili waliovalia jezi za rangi ya buluu na nyeupe wakimkimbilia.

Jengo lenye kuta za matofali linaonekana likiwa na milango kadhaa yenye rangi ya kijani kibichi. Kila mlango una nambari ya chumba kama vile B, Inaonekana kwenye mlango moja. Kuna njia iliyojengwa kwa simiti inayoelekea kwa milango.

Watoto kadhaa wanaonekana wakicheza mpira wa miguu kwenye uwanja wa nyasi. Wachezaji wamevalia sare za michezo baadhi wakiwa nyeusi na wengine wakiwa na rangi nyekundu na nyeusi. Mpira unaonekana katikati ya wachezaji wawili wanaomenyana kuupata.

Vifaa vya maabara vimepangwa kwenye meza mbili ndefu zikiwa na vyombo vya glasi na zana mbalimbali. Kila meza ina kabati ndogo chini kwa ajili ya kuhifadhi vifaa. Mwangaza wa kutosha unatoka madirishani ukiangazia chumba hicho.

Ukumbi mkubwa wa mandhari au darasa umeonekana ukiwa na viti vingi vilivyopangwa kwa safu zinazopanda juu. Kila kiti kina meza ndogo ya kujifunzia iliyounganishwa, ikionyesha ni mahali pa elimu. Viti na meza zimetegenezwa kwa mbao zikionyesha muundo wa jadi.

Huu unaoneokana kuwa maktaba ya simu yenye rafu ndefu zilizojazwa vitabu. Watu kadhaa wanaonekana wakichagua vitabu kutoka kwenye rafu au wakivisoma. Nafasi ya ndani ni ndefu na nyembamba. Ikionyesha kuwa ni ndani ya gari kubwa kama basi. Mwanga hafifu unaangazia vitabu na kuunda mazingira tulivu ya kusoma.

Mandhari ya ndani ya maktaba inaonekana ikiwa na rafu ndefu zilizojaa vitabu vya aina mbalimbali. Ngazi yenye mpini wa mbao na milingoti mieupe inaonekana ikipanda juu, ikionyesha kuwepo kwa gorofa ya pili.

Chumba kina vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao nyeusi , vikiwa na magodoro meupe. Ukuta wa chumba una rangi ya zambarau isiyokolea, na sakafu inaonekana kuwa ya mbao. Mlango mmoja unaonekana wazi kidogo kwa nyuma, ukiongoza kwenye chumba kingine.

Ndani ya chumba cha mkutano kuna watu kadhaa wakiwa wamekaa kwenye meza ndefu ya mbao. Wakionekana kushiriki katika majadiliano. Baadhi yao wamevalia suti huku wengine wakiwa wamevalia nguo za kawaida. Chupa za maji zimepangwa kwa utaratibu juu ya meza zikionyesha kuwa ni mkutano rasmi.

Ndani ya chumba cha kulala kuna vitanda viwili vilivyofunikwa na shuka za kijani na taulo nyeupe. Net nyeupe zimening'inia juu ya kila kitanda zikionyesha kinga dhidi ya mbu. Kando ya vitanda kuna meza ya mbao na viti vikitoa nafasi ya kuketi.

Chumba chenye kompyuta kadhaa kimepangwa kwa ajili ya matumizi. Kina meza ndefu za mbao na viti kadhaa, baadhi vikiwa vya plastiki vya buluu. Ubao mweupe umening'inia ukutani na kuna dirisha lenye nondo za usalama. Sakafu ina vigae vyenye michoro na chumba kinaonekana kuwa na mwanga wa kutosha.

Watu kadhaa wanaonekana wakichukua chakula kutoka kwenye meza ya bafa. Mwanaume aliye mbele amevaa kofia nyeusi na fulani nyeusi. Anaonekana akichagua chakula kutoka kwenye sinia lenye viazi. Watu wengine wamesimama nyuma yake, baadhi wakiwa wameshikilia sahani zao wakisubiri zamu yao au wakichukua chakula.

Msichana mdogo amevaa koti jeupe la maabara na miwani ya usalama, akionekana kujihusisha na majaribio ya Kisayansi. Ameinama juu ya meza iliyojaa vyombo vya maabara vilivyojazwa vimiminika vya rangi mbali mbali. Anashikilia beaker iliyo na kimiminika chekundu, akionekana akimwaga au kuchanganya.

Watoto wawili wanaonekana wakishiriki katika shughuli za mziki wakiwa wamezungukwa na vyombo mbalimbali. Mmoja wao anapiga gitaa huku mwingine akishikilia kijiti. Wote wawili wanaonekana kufurahia na kuwasiliana wakitazamana kwa tabasamu.

Wanawake wawili wanaonekana wakiwa wamekaa mbele ya kompyuta ndogo mmoja wao akiwa amevaa kifaa kinachoonekana kama senza ya kichwa mwanamke aliyevalia shati la milia ya kijani na nyeusi anaonekana akimwelekeza yule mwingine kwenye skrini ya kompyuta.

Watu kadhaa wakiwemo watoto na mwanamke mmoja. Wamekaa chini wakizunguka mbwa. Anayeonekana kuwa na rangi ya dhahabu. Mwanamke huyu amevalia shati la blue na miwani. Anaonekana akisoma kitabu. Watoto wanatazama kitabu hicho kwa umakini. Huku mbwa akionekana kuwa ametulia karibu nao.

Mwanamke moja anayeweza kuwa mwalimu au mlezi anamsaidia msichana mdogo anayeonekana kuwa na ulemavu. Wote wawili wanatabasamu na wanaonekana kushirikiana vizuri. Msichana huyo amevalia miwani na skafu nyekundu akiwa ameketi mezani na vifaa vya kuandika vilivyopangwa vizuri.

Mwanamke mmoja anampa maelekezo msichana kijana ambaye amevaa kifaa kichwani, kinachoonekana kuwa cha kufuatilia macho. Wawili hao wako mbele ya kompyuta ndogo ambayo inaonyesha grafu au data nyingine. Msichana ameketi kwenye kiti cha rangi ya kijani kibichi akionyesha utulivu.

Msichana mdogo ameketi kwenye kiti cha magurudumu darasani akishika kompyuta kibao na kuangalia juu kwa umakini. Amevalia fulana ya rangi ya peach na anaonekana kuwa na nywele zilizofungwa. Wanafunzi wengine wanaonekana wamekaa nyuma yake wakishughulisha na masomo yao.

Wanaume wawili wanaonekana wakifanya kazi pamoja katika sehemu ya kazi. Mwanaume mmoja, anayeweza kuwa mwalimu au msimamizi anaonekana akimwangalia mwanaume mwingine anayetumia kompyuta kibao. Wote wamevalia sare za buluu kuashiria wanashiriki shughuli moja.

Msichana mdogo amevaa miwani na anaonekana akichora kwenye karatasi kubwa nyeupe anaonekana akitumia kalamu ya sambarau na kuna michoro mingi tayari kwenye karatasi, amevalia shati la rangi ya dhahabu na suruali ya rangi ya waride, nywele zake zimefungwa vizuri.

Mwanamke ameketi kwenye kiti cha magurudumu na anatumia kompyuta ndogo akiwa amevaa barakoa nyeusi na fulana ya maroon . Anaonekana kuwa katika mazingira ya ofisi au darasani, huku watu wengine wakiwa wamekaa kwenye dawati kwa nyuma.

Watoto kadhaa wanaonekana wakifanya mazoezi ya riadha kwenye ukumbi wa michezo. Mtoto mmoja wa kiume mwenye nywele za dhahabu yuko mbele akitabasamu na anaonekana mwenye furaha. Watoto wote wako kwenye viti maalum vya magurudumu, baadhi yao wana mpira wa manjano mbele yao.

Mtoto mwenye tabasamu angavu ameketi juu ya kitanda akiwa amevaa sare ya shule. Pembeni yake, miguu bandia miwili imelala, ikionyesha uwezo wa mtoto huyo kukabiliana na changamoto. Vitianda vingine vilivyofunikwa na mablanketi ya rangi mbalimbali vinaonekana kwa nyuma.

Mwanamke mmoja na mtoto wa kiume wako ndani ya chuma wakicheza na vizuizi vya rangi mtoto ameketi kwenye kiti cha magurudumu na anatabasamu kubwa usoni mwake, akionyesha furaha. Mwanamke huyo anaonekana akimsaidia mtoto kucheza, akiwa na tabasamu la upole. Inawezekana mwanamke huyo anatoa huduma ya malezi au ni mwalimu wa mtoto huyo.

Mtoto mdogo mwenye nywele za dhahabu ameketi mezani akitazama juu kwa mshangao. Mikono yake miwili imeinuka juu ikiashiria furaha au msisimko. Mtu mzima anaonekana akishikilia faili ya njano mbele yake labda kuashiria katika shughuli fulani.

Kijana mdogo anaonekana ameketi kwenye meza, akiwa amevaa kifaa cha kusaidia kusikia masikioni mwake na anatazama upande. Mbele yake mwanamke labda mtaalamu ameketi akimfundisha na anaonekana akishika kidole chake mdomoni labda akimnyamazisha.

Mwalimu mmoja anaonekana akizungumza na kuonyesha kwa mikono yake. Labda akifafanua somo kwa wanafunzi wake. Ana miwani ya nywele fupi, na amevaa shati jeusi. Wanafunzi wawili wanaonekana wameketi kwenye dawati, wakimsikiliza mwalimu kwa makini.

Kijana mmoja anajishughulisha kwa umakini na kazi yake ya kuchora au kuandika, akiwa ameshikilia penseli. Anaonekana kuwa darasani huku mwalimu na wanafunzi wengine wakionekana kwa nyuma. Mwalimu anaonekana akitoa maelezo au akichunguza kazi ya wanafunzi wake.

Msichana mdogo mwenye nywele zilizofugwa anaonekana akishiriki kikamilifu katika darasa akiwa ameinua mikono yake kama anafanya ishara fulani. Mwalimu ambaye anaonekana akiwa anatabasamu anaelekea kwake labda akimfundisha. Nyuma yao mvulani mwingine anaonekana ameketi kwenye dawati lake akifanya kazi yake.

Darasani kuna mwalimu na wanafunzi kadhaa wote wakiwa wamevaa barakoa. Mwanafunzi mmoja ambaye yuko mbele ana kifaa cha kusaidia kuskia maskioni na ameinua mikono. Mwalimu anaonekana akishika kitabu na anaonekana akifundisha somo . Chumba kina ubao mweupe na madawati kuashiria mazingira ya shule.

Wanaume wawili wamevalia sare za buluu wakiwa ndani ya chumba kinachoonekana kama washa au kiwanda. Mzee mmoja anashikilia kifaa kinachofanana na kompyuta kibao na anaonekana akimwelekeza kijana. Kijana huyu anaonekana akizingatia maelezo anayopewa. Mazingira ya nyuma yanaonyesha vifaa na mashine ya viwanda.

Kikundi cha watu kinaonekana kikifanya mkutano au kipindi cha mafunzo ndani ya chumba. Mwanaume mmoja amesimama mbele ya ubao mweupe akieleza jambo huku akionyesha kidole na anaonekana kuwa mwezeshaji au mwalimu.

Darasani kuna msichana mdogo mwenye ulemavu ameketi kwenye dawati, akiwa ameshikilia kalamu mdomoni. Anaonekana amevalia nguo za rangi ya waridi na zambarau na begi la shule la rangi ya waridi liko pembeni yake. Kuna wanafunzi wengine kadhaa wameketi kwenye madawati yao nyuma yake.

Biinto mdogo anasoma kitabu cha breili, akiwa ameweka mikono yake juu ya ukurasa. Amevalia shati la rangi ya pink . Kitabu hicho kiko wazi juu ya meza ya mbao. Mtoto anaonekana akijifunza au kufanya mazoezi ya kusoma breili.

Mwanamke mmoja, anayeweza kuwa mwalimu au mlevi, anatumia kompyuta kibao na msichana mdogo, akionyesha kitu kwenye skrini. Wote wawili wanatabasamu na wanaonekana kufurahia shughuli wanayoifanya. Msichana huyo amekaa mezani, akitegemeza shavu lake kwa mkono wake, na anaonekana kuvutiwa na kinachoonyeshwa kwenye kompyuta kibao.

Wanafunzi wawili wanaonekana wamekaa kwenye madawati darasani. Mwanafunzi mmoja amevaa barakoa ya bluu na anaonekana akitumia lugha ya ishara. Anaonekana akizugumza na mwalimu ambaye mkono wake unaonekana.

Mtoto wa kiume ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Anatabasamu pana na anaonekana mwenye furaha. Amevalia fulana nyekundu na suruali ya jeans . Nyuma yake kuna rafu za vitabu zilizojazwa, ikionyesha labda yuko maktabani au darasani.

Mtoto anaonekana akishika vikombe vya rangi mbalimbali. Vikombe hivi vinaonekana kuwa vya kuchezea labda vya kupanga au kuweka ndani ya vingine. Rangi zinazoonekana ni pamoja na njano, kijani, bluu na machungwa. Mikono ya mtoto inaonekana ikigusa sehemu ya juu ya vikombe.

Mwanaume anaonekana ameketi kwenye dawati akitazama kompyuta, amevalia hedifoni na miwani akionyesha anazingatia kazi yake. Kitabu kilichowazi na kikokotozi kimepangwa mezani, kuashiria shughuli za kujifunza au kufanya kazi.